Ndani ya ofisi kuna meza nyeupe, juu ikiwa kuna tarakilishi na kipanya cha kompyuta ambayo ina rangi nyeusi. Pia kuna vibango vyenye rangi inavyovutia na vitabu kadhaa sehemu nyingine ya meza.

Ni aina ya kabati ambayo ina sehemu ndogo ndogo iliyogawanywa kama rafu, moja ni nyeupe na nyingine ni rangi ya kahawia. Yenye rangi ya kahawia ina faili ndani na vitabu vingine na hata kuna vibango ndani na hiyo ya nyeupe ina chupa aina ya kubebea maji.

Chumba ni ghorofa chenye mlango nyekundu, kuta ni nyeupe na rangi ya machungwa. Imezingirwa na maua ambayo ni ya kijani na mbele ina mti mrefu wenye maua ya waridi.

Uwanjani pa michezo uliozingirwa na bendera ya nchi tofauti tofauti. Kuna watu, kike na kiume waliovaa nguo nyekundu na ata kuvaa kimasai wanatabasamu wengine wakiwa wameketi kwenye kiti cha magurudumu mmoja akiwa anapeperusha bendera ya nchi ya Kenya.

Lina bango lillilo wekwa ukutani likiwa na maandishi ya kanuni na maadili ya shule . Limeandikwa na rangi mbalimbali Ili kuvutia macho na kueleweka kwa urahisi . Baadhi ya maelezo hizi ni: tunatii Sheria za shule na tukafanya kazi kwa ushirikiano na tunaeshimiana, tunafata nfoti zote na tuna tumetii walimu na tunatunza muda na tunasema maneno ya heshima kama vile Asante , pole , nisamehe , hatukati tamaa.

Kwenye uwanja wa michezo haswa mbio za olimpiki, wakimbiaji mbalimbali walio wakilisha nchi zao wanakimbia, huku wa Kenya akiwa ameinua mikono yake miwili juu kuashiria kuwa amehitimisha mbio hizo na kuwa yeye ndiye wa kwanza.

Ni rafu nyekundu ambayo imetengwa kwa vipande mbali mbali. Kila pande, ikiwa na faili mbali mbali yenye rangi tofauti tofauti, na mbele ya rafu kuna kiti.